Hiki ni kituo cha umeme au sehemu ya mtambo wa kuzalisha umeme ambacho kinaweza kuwa la kituo kidogo cha umeme kama sehemu yake. Kuna majengo makubwa ya viwanda yanayoonekana ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mtambo wa kuzalisha umeme au kituo kikuu cha usambazaji wa umeme.

Hiki ni kituo kidogo cha umeme chenye miundo mikubwa ya chuma ,inayobeba nyaya za umeme na vifaa mbalimbali kama vile transfomer ,suichi na vizuizi vya umeme. Vifaa hivi hutumika kudhibiti, kusambaza na kubadilisha kiwango cha voltage ya umeme kutoka viwango vya juu vinavyotumika kusafirisha umeme umbali mrefu hadi viwango vya chini.

Hizi ni nguzo za umeme ya voltage ya juu na nyaya ya kusafirisha umeme ambayo ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji na usafirishaji wa umeme. Nguzo za umeme kama hii husafirisha umeme wa voltage ya juu kutoka vituo vya kuzalisha umeme hadi kwenye vituo vidogo vya umeme substation vilivyoko karibu na maeneo ya matumizi.

Hiki ni kituo cha umeme cha Cables . Kituo hiki ni sehemu ya mradi wa Olkaria ambao unalenga kuwezesha usambazaji wa nishati safi kutoka vianzo vya joto ardhi na kuimarisha uhusiano kati ya sehemu za mashariki na magharibi za gridi ya umeme nchini Kenya.

Hiki ni kituo kidogo cha umeme ambacho ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji na usafirishaji wa umeme. Vituo vidogo vya umeme hubadilisha kiwango cha voltage ya umeme ili kuwezesha usafirishaji na usambazaji wake kwa ufanisi zaidi. Vifaa muhimu tunavyoviona ni transfoma, swichi na vifaa vya kubadilisha miundo ya vyuma na ngozi.

Hiki ni kituo kikubwa cha umeme, ambacho kinaonekana kuwa kituo cha kubadilisha umeme, au kituo kikuu cha umeme. Katikati ya picha, kuna majengo mawili makubwa yanayofanana na gala, ambayo kwa kawaida huweka vifaa vya kubadilisha umeme katika vituo vya HVDC .

Hiki ni kifaa cha umeme kinachojulikana kama transformer ya nguzo, ambayo ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme. Kifaa hiki hutumika kubadilisha kiwango cha voltage ya umeme kutoka kiwango cha juu cha usambazaji hadi kiwango cha chini, kinachofaa kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme ambacho kinaonekana kuwa kituo cha nishati ya joto ardhi kutokana na moshi mweupe unaotoka. Vituo kama hivi ni muhimu katika mchakato wa uzalishaji wa umeme na vinauhusiano wa karibu na vituo vidogo vya umeme. Kituo hiki huzalisha umeme kwa kutumia mvuke wa joto kutoka ardhini kuendesha mitambo ya turbine na generator .

Kituo cha umeme hiki ni sehemu muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme kinachotumika kubadilisha viwango vya voltage ya umeme kwa ajili ya usafirishaji na usambazaji salama na ufanisi. Kituo hiki kina vifaa mbalimbali kama vile transfoma zinazobadilisha voltage , swichi zinazodhibiti mtiririko wa umeme na viunganishi vinavyolinda mfumo dhidi ya hitilafu.

Hizi ni nguzo za umeme za msongo wa juu na nyaya za kusafirisha umeme. Ni miundo mirefu inayobeba nyaya kubwa za kusafirisha umeme wa msongo wa juu kutoka vituo vya kuzalisha umeme hadi vituo vidogo vya umeme au maeneo ya matumizi. Kazi yao kuu ni kuweka nyaya mbali na ardhi na kusaidia katika usambazaji wa umeme kwa umbali mrefu.

Hiki ni kituo kikubwa cha umeme chenye miundo mingi ya chuma nyaya na vifaa vya umeme, vifaa hivi ni muhimu kwa kusambaza na kudhibiti umeme katika gredi ya taifa inaonekana kama sehemu ya mtandao mpana wa usambazaji wa umeme labda sehemu ya gradi ya umeme ya sri lanka kama inavyoonyeshwa

Hiki ni kituo cha umeme sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme ambacho husaidia kubadilisha viwango vya voltage vya umeme ili iweze kusafirishwa kwa ufanisi na kusambazwa kwa watumiaji. Kituo hiki kina transfoma kubwa zinazobadilisha voltage , swichi na vifaa vingine vinavyohakikisha usalama na udhibiti wa mtiririko wa umeme.

Hii ni mitambo ya umeme ya Ol Karia V Geothermal Power Plant ambayo ni sehemu ya uzalishaji wa umeme nchini Kenya. Umeme unaozalishwa katika mimea kama Olkaria V husafirishwa kupitia laini za maambukizi hadi kwenye vituo vya kusambaza umeme ambapo voltage hurekebishwa kabla ya kusambazwa kwa watumiaji.

Hapa tunaona nguzo za umeme na kifaa kinachofanana na transfoma ambacho ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme. Kifaa hiki kina jukumu la kupunguza au kuongeza voltage ya umeme kabla ya kusambazwa kwa watumiaji au kuunganishwa na gridi ya taifa.

Hiki ni kituo cha umeme, ambacho ni sehemu muhimu ya mradi wa Ol- Karia Lesos Kisumu. Mathumuni yake makuu ni kuwezesha usafirishaji wa nishati safi kutoka vyanzo vya nishati ya joto ardhi na kuimarisha uhusiano kati ya sehemu za mashariki na magharibi za gredi ya taifa ya umeme nchini Kenya.

Hiki ni kituo kidogo cha umeme. Vituo vidogo cha umeme hubadilisha kiwango cha voltage ya umeme kutoka juu kwenda chini au kinyume chake na pia hufanya kazi muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme. Ni sehemu muhimu katika usafirishaji na usambazaji wa umeme.

Haya ni mazingira yenye changamoto kubwa, zinazohusiana na uhifadi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Inaonyesha eneo lenye takataka nyingi zilizotupwa ovyo zikiunda rundo kubwa la uchafu. Hali hii inaashiria ukosefu wa mifuno dhabiti ya usimamizi wa taka na uhifadi wa mazingira.

Haya ni mazingira ya asili yenye maji na mimea mingi, ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Uwepo wa mimea mingi na maji safi unaonyesha mazingira yenye afya ambayo yanahitaji kulindwa. Kulinda maeneo kama haya ni muhimu ili kudumisha bioanuwai na mifumo ekolojia.

Huyu ni tembo ambaye ni kiumbe muhimu katika uhifadhi wa mazingira. Tembo husaidia kueneza mbegu za mimea mbalimbali kupitia kinyesi chao hivyo kuchangia katika ukuaji wa misitu na mimea mingine. Katika maeneo kame tembo wanaweza kuchimba visima vya maji hivyo kutoa vyanzo vya maji kwa wanyama wengine.

Huyu ni mtu anayeshughulika na mkusanyiko wa vifaa vinavyoweza kutumika tena au taka akivipakia kwenye gunia kubwa, huku kukiwa na rundo jingine la vifaa hivyo karibu. Shughuli hii ya kukusanya na pengine kupanga taka kwa ajili ya urejelejazi au matumizi mengine ambayo ni muhimu katika kupunguza kiasi cha taka.

Hili ni eneo lenye uchafu mwingi na uharibifu wa mazingira ikionyesha changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira. Hapa panaonekana mtu anayelala juu ya rundo la takataka. Hali hii inasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa sera bora za mazingira, usimamizi dhabiti wa taka na juhudi za kurejesha maeneo yalioharibiwa ili kulinda rasilimali asili na kuboresha afya ya umma.

Hawa ni pundamilia katika makazi yao ya asili labda katika hifadhi ya wanyama pori au eneo la uhifadhi. Hii inaangazia umuhimu wa kulinda na kusimamia makazi haya ili kuhakikisha uhai wa spishi kama pundamilia na viumbe wengine. Wanaweza kutumika pia kukuza utalii wa wanyama pori ambao hutoa mapato yanayoweza kutumika kufadhili juhudi za uhifadhi na usimamizi wa rasilimali.

Haya ni mazingira ya makazi yasiyo rasmi, yanayohitaji uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia. Eneo hili linaonekana kuwa na uchafu na maji machafu yaliyotuama kuashiria ukosefu wa mifumo sahihi wa mazingira na usimamizi wa taka. Hii inaweza kusababisha magonjwa na kuharibu rasilimali za maji na udongo.

Mtu huyu anakunywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki jambo linaloweza kuashiria umuhumu wa uhifadhi wa maji na usimamizi wa rasilimali asilia hasa katika maeneo yenye upungufu wa maji. Kitendo cha kunywa maji kinaweza kuwasilisha matumizi ya rasilimali asilia. Usimamizi endelevu wa rasilimali za maji ni muhimu.

Hili ni eneo lililoathirika pakubwa na mafuriko, ikionyesha changamoto zinazohusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali asili, hasa katika maeneo ya makazi yasiyorasmi. Mafuriko yanaweza kusababisha uchafuzi mkubwa wa vianzo vya maji, na kusambaza taka na uchafu na kuadhiri afya ya uma na mfumo wa ekolojia.

Hawa ni twiga, viumbe ambao ni muhimu katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Twiga hasa spishi kama roshield giraffe zinaonekana katika vituo kama za Giraffe Centre nchini Kenya ziko hatarini kutoweka. Vituo hivi vimeanzishwa mahususi kwa ajili ya kulinda na kuhifadhi spishi hizi na kusaidia katika kuzirudisha porini.

Hili ni rundo kubwa la taka hasa plastiki na nguo, ambalo linaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira na usimamizi mbaya wa rasilimali asilia. Plastiki huchukua muda mrefu kuoza na husubabisha uchafuzi wa udongo, maji na hewa na kuadhiri viumbe hai na afya ya binadamu.

Hili ni kundi la watu ambalo wamevalia shati za blue wakishiriki katika shughuli za upandaji miti au uhifadhi wa mazingira. Watu hawa wanaonekana wamezungukwa na miche ya miti au mimea midogo, wakionyesha shughuli za upandaji miti kama sehemu ya juhudi za uhifadhi wa mazingira

Hawa ni mamba na huchangia katika Kudhumisha usawa wa mfumo ekolojia ya maji kwa mfano hula samaki wagonjwa kusaidia kudhibithi idadi ya samaki na kuzuia kuenea kwa magonjwa hivyo kuruhusu samaki wenye afya kuongezeka pia kinyesi chao hutumika kama chakula Chenye virutubisho kwa samaki.

Mkusanyiko huu mkubwa wa taka unaonyesha ukosefu dhabiti ya kusanya kusafirisha na kutupa takataka jambo linaloashiria usimamizi duni wa rasilimali asili kama vile ardhi na maji. Uchafuzi mkubwa wa taka ngumu na maji taka unaadhiri vibaya mto na ardhi inayozunguka. Hali hii imesababisha hatari za kiafya kwa wakazi.

Hapa tunaona juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia hasa zinazohusiana na usafishaji wa mito. Watu wanaonekana wakiwa ndani ya mto na wengine kando, baadhi wakiwa wamevalia fulana za usalama wakishiriki katika shughuli ya kusafisha mto. Lengo kuu la shughuli hizi ni kupunguza uchafuzi wa mazingira hasa katika vianzo vya maji.

Haya ni makaazi duni yanayofanana na Kibera na inaibua maswala muhimu kuhusu huhifadhi wa mazingira. Mto unaopita katikati ya makaazi hayo unaweza kuwa umechafuliwa na taka na maji taka kutoka kwa makaazi yaliyo karibu. Jambo linaloadhiri afya ya binadamu na viumbe hai wa majini.

Huyu ni korongo. Ndege anayepatikana katika maeneo mbali mbali barani Afrika, ikiwemo Kenya. Korongo, kama wanyama wengine wa porini, hutegemea mazingira yenyeu sawa, ilikuishi. Uwepo wao au kutokuwepo kwao, kunaweza kuashiria afya ya jumla ya mfumo ikolojia , ikiwemo upatikanaji wa chakula na makazi salama.

Haya ni mazingira duni na uharibifu wa mazingira ,kuna maji machafu yaliyotuhama na takataka zilizotapaka ardhini ishara wazi ya uchafuzi wa mazingira na ukosefu wa mifumo bora ya usafi wa mazingira ,hii inaonyesha changamoto katika usimamizi wa taka na maji taka na rasilimali muhimu za asili.

Hii ni hali mbaya ya mazingira hasa katika maeneo ya makazi isiyo rasmi na inaangazia changamoto kubwa katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Hapap tunaona mfereji uliojaa taka ngumu na maji machafu kuashiria ukosefu wa mifumo dhabiti ya usimamizi wa taka.

Huyu ni korongo akisimama katika maji akionyesha uhusiano kati ya viumbe hai na mazingira yao ya asili. Korogo huyu anategemea maji kama chanzo cha chakula kama samaki na wadudu na makaazi ,hii inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi maeneo oevu, mito na maziwa kama na kazi muhimu kwa ndege na viumbe wengine.

Hapa tunaona shughuli ya upandaji miti ikiwakilisha juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia. Wanafunzi na watu wazima waanshiriki katika upandaji wa miche ya miti. Jambo linaloashiria umuhimu wa kukuuza ufahamu wa mazingira tangu umri mdogo na kujenga msingi wa uhifadhi wa mazingira wa vizazi vijavyo.

Huyu ni chui, ambaye ni mnyama wa porini. Chui ni sehemu muhimu, na huchangia katika usawa wa kiikolojia, kama mwindaji mkuu. Kuwepo kwake kunaashiria afya ya mfumo wa ikolojia. Chui wanakabiliwa na vitisho kama vile upotevu wa makazi, ujangili, na migogoro na binadamu.

Hii inaonekana kuwa hifadhi ya maji au bwawa pamoja na miundo mbinu kama bomba na majengo yanayohusiana na usambazaji wa maji. Hii ni sehemu muhimu ya usimamizi wa rasilimali asilia hasa maji kwa kuhakikisha upatikanaji na usambazaji wa maji safi kwa matumizi mbalimbali. Miundo kama hii husaidia katika uhifadhi wa mazingira.

Hawa ni vifaru, wanyama ambao ni muhimu

Watu hawa wanafanya kazi katika mazingira yanayoonekana kuwa na uchafuzi na maji au tope, jambo ambalo linaweza kuashiria juhudi za uhifadhi wa mazingira au kushughulikia athari za uharibifu wa mazingira. Watu hao wanaweza kuwa wanajitolea kusafisha eneo hilo kuondoa taka au kurekebisha uharibifu uliosababishwa na shughuli za binadamu au majanga ya asili.

Huyu ni nyati wa kiafrika ambaye ni sehemu muhimu wa mfumo wa ekolojia na ana jukumu katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili kwa kula nyasi na mimea mingine, nyati husaidia kudhibiti ukuaji wa mimea na kuzuia moto wa nyika hivyo kuchangia afya ya malisho na upatakinaji wa chakula kwa wanyama wengine.

Hapa tunaona uwepo wa simba jike katika mazingira yake ya asili na inaonyesha umuhimu wa kuhifadhi maeneo ya pori na maeneo kama vile mbuga za wanyama na hifadhi ambazo ni muhimu kwa uhai wa spishi kama simba na viumbe hai wengine. Simba jike ni sehemu muhimu ya mfumo ikolojia hasa kama mwindaji mkuu inayosaidia kudhibiti idadi ya wanyama.

Hili ni kundi la watu wanao shiriki katika shughuli zinazo uhusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali hasia. Watu hawa wanaonekana wakifanya kazi kwa pamoja katika eneo la nje na baadhi yao wakiwa na zana kama majembe na toroli zikionyesha shughuli za kimwili zinazo husiana na kuboresha au kudumisha mazingira

Huyu ni pundamilia katika mazingira yake ya asili ambayo inawakilisha umuhimu wa huhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asilia. Pundamilia huyu tunafaa kuhifadhi makazi yake kwani ni muhimu kwa kuishi kwa species kama zake na wanayamapori wengine.

Hapa tunaona kundi la tembo wa Afrika wanaoonekana wakiwa katika mazingira ya asili, labda wakila majani au matawi ya miti. Tembo hawa wana sifa za kipekee kama vile mikonga mirefu kama inayotumika kushika vitu na masikio makubwa yanayosaidia kupunguza joto la mwili na pia na meno ya pembe yanayokaa nje.

Kuna magari kadhaa yanayoonekana kama ni matatu ambayo ni aina maarufu ya usafiri wa umma nchini Kenya. Moja ya magari haya meusi inaonekana kuwa teksi la abiria au gari la kukodisha. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na wengine karibu na magari wakionyesha mazingira ya jiji au mji ambapo usafiri wa umma ni muhimu kwa harakati za kila siku.

Hapa tunaona barabara yenye magari yanayosafiri ambayo yanaweza kutumika kwa usafiri wa umma kama vile matatu au mabasi. Kuna uwezekan wa kuwa na njia ya reli au njia nyingine ya usafiri karibu na barabara hii. Tunaona magari kadhaa mabayo ni ya kusafirisha vitu na pia watu wengine wakitembea kwa miguu.

Hizi ni shughuli nyingi kwenye jiji ikisisistiza usafiri wa umma nchini Kenya hasa matatu. Matatu ya rangi ya chungwa inaonekana katikakati ikiwa na mabango yenye maandishi yaliyobandikwa kando yake ikionyesha jinsi yanavyotumika kusafirisha abiria. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wanaonekana wakielekea au kutoka kwenye vyombo vya usafiri wa umma.

Huu ni mfumo wa usafiri wa umma kupitia basi la bluu linaloonekana kando ya barabara kuu. Imeegeshwa au linasafiri kando ya barabara ikiwakilisha njia ya kawaida ya usafiri wa umma. Uwepo wa barabara kuu na magari mengine unaonyesha miundo mbinu inayotumika kwa usafiri wa umma na binafsi.

Ni mfumo wa usafiri wa umma. Basi dogo la abiria likiwa limeegeshwa au likipita barabarani katika mazingira ya mijini. Kuna watu karibu na gari hilo badhi yao wakiwa abiria au wauzaji wadogo. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha eneo lenye shughuli nyingi za mjini na msongamano wa watu ambapo usafiri wa umma kama huu ni muhimu kwa usafirishaji wa kila siku.

Haya ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikisisitiza usafiri wa umma. Kuna mabasi na matatu ambayo ni aina maarufu ya usafiri wa umma nchini Kenya ikiwa na abiria wengi ndani na karibu nayo. BArabara limejaa watu hata askari na magari mengine ikionyesha msongamano na mwingiliano unaohusiana na usafiri wa umma katika mazingira ya mjini.

Hii ni barabara pana yenye magari mengi ikiwemo mabasi ambayo ni sehemu muhimu ya usafiri ya umma nchini Kenya hasa katika maeneo kama Thika Road. Pia kuna daraja la waenda kwa miguu inalowawezesha watu kuvuka barabara kwa usalama a kufikia vituo vya usafiri wa umma au maeneo mengine kwa urahisi.

Mfumo huu wa usafiri wa umma nchini Kenya unajulikana kama matatu. Ni gari ndogo la abiria ambalo ni njia kuu ya usafiri wa umma katika miji na maeneo ya vijijini nchini Kenya. Watu wanaonekana karibu na matatu wakiashiria shughuli za kawaida zinazohusiana na usafiri wa umma kama vile abiria wanaopanda au kushuka au makanga wanaowaita abiria.

Mandhari ya barabara yenye magari na miundo mbinu ya usafiri. Upande wa kushoto, kuna gari linalofanana na basi ambalo ni njia kuu ya usafiri wa umma katika maeneo mengi. Uwepo wa barabara pana na miundo mbinu kama vile daraja la waenda kwa miguu, unaashiria mtandao wa usafiri unaotumika na magari ya umma na binafsi.

Hapa tunaona eneo la jiji lenye shughuli nyingi likionyesha usafiri wa umma nchini Kenya. Mabasi mawili, moja likiwa na rangi ya buluu na njano na jingine likiwa na jina Ziggy yanaonekana yakipakia au kushusha abiria barabarani. Watu wengi wakiwemo afisa wa trafiki au wasimamizi wa usafiri wako karibu na mabasi wakionyesha shughuli za kila siku za usafiri wa umma.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari mbalimbali yakiwemo mabasi na matatu ambayo ni aina muhimu za usafiri wa umma nchini Kenya. Magari haya yanayoonekana yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole kwenye foleni huku watu wakitembea kando ya barabara au wakisubiri usafiri. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana nyuma.

Hili ni eneo la barabara lenye shughuli nyingi na usafiri wa umma. Basi la buluu linaonekana likisimama au likipita karibu na ishara ya watembea kwa miguu likiashiria uwepo wa usafiri wa umma na utumia barabara. Kuna pikipiki kadhaa zinazoonekana barabrani ambazo mara nyingi hutumika kama usafiri wa umma bodaboda katika maeneo mengi ya nchini Kenya.

Hapa tunaona barabara kuu yenye njia nyingi za magari ambazo zinaweza kutumika kwa usafiri wa umma. Magari kadhaa yanaonekana barabarani ikiwemo yale yanayoweza kuwa mabasi na matatu ambayo ni aina ya usafiri wa umma unaopatikana katika maeneo mengi ikiwemo Kenya. Pia kuna miundombinu ya mabarabara iliyoinuka ambayo inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri.

Hizi ni shughuli za usafiri wa umma katika eneo lenye barabara kuu ikiwemo Juja Road, Ring Road, Ngara na Thika A2 kama inavyoonekana kwenye alama ya barabarani. Tunaona magari kadhaa ikiwemo matatu na mabasi, ambayo ni njia kuu ya usafiri nchini Kenya yakipita au yakiwa kwenye foleni barabarani kuashiria msongamano wa magari.

Haya ni magari ya matatu ambayo ni magari madogo ya abiria yanayotumika sana kwa usafiri wa umma nchini Kenya. Baadhi ya matatu yana maandishi kama Meru Express na Direct yakionyesha njia za au huduma wanazotoa. Kuna watu wakiwa karibu na matatu wengine wakionekana kusubiri au kupanda.

Hili ni eneo lenye shuguli nyingi la mji na usafiri wa uma ukionekana wazi kupitia uwepo wa mabasi. Mabasi kadhaa yanaonekana barabarani yakiwa yamebeba abiria au yakisubiri wateja. Moja ya mabasi haya ya matatu ina picha kubwa ya mwanamke ikionyesha jinsi matatu yanavyopambwa kwa sanaa za kipekee.

Hapa kuna magari makubwa, matatu na mabasi ambayo ni magari muhimu ya usafiri wa umma nchini Kenya yakipanga foleni barabarani. Kunaonekana kuna msongamano mkubwa wa magari jambo ambalo mara nyingi huadhiri usafiri wa umma na kupeleka ucheleweshaji wa abiria. Barabara inaonekana kuwa na njia kadhaa na alama za barabarani.

Huu ni mfumo wa uasafiri wa uma nchini Kenya, hasaa jijini. Upande wa kushoto, kuna basi jekundu lenye maandishi embasava sacco na chapa isuzu, likionyesha kuwa ni sehemu ya chama cha ushirika cha usafiri wa uma. Magari mengine meupe na njano yanafanana na matatu, ambayo ni magari madogo yanayotumika sana kwa usafiri wa uma nchini Kenya.

Hii ni treni ambayo imepakiwa au inapitia karibu na eneo lenye uzio wa waya. Ikionyesha kuwa iko katika eneo la reli au karibu na njia ya reli. Treni ni sehemu muhimu ya mifumo ya usafiru wa uma katika nchi na nchi nyingine. Ikitoa njia ya ufanisi na mara nyingi, rafiki wa mazingira ya kusafiri umbali mrefu, au kupunguza msongamano wa magari nchini.

Hili ni basi la abiria ambalo ni mfumo wa usafiri wa umma inchini Kenya linatumika kusafirisha abiria wengi kwa wakati moja ikionyesha dhana ya usafiri wa umma linaonekana likiwa limeegesha au likisubiri abiria katika eneo lenye majengo na watu jambo linaloashiria mazingira ya mijini au mji mdogo ambako usafiri wa umma ni muhimu.

Hapa tunaona matatu ya abiria na basi. Gari dogo jeupe linaonekana likiendesha barabarani ambalo ni matatu, aina maarufu ya usafiri wa umma nchini Kenya, inayobeba abiria wachache. Basi kubwa la rangi za zambarau inaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiwakilisha usafiri wa umma unaobeba idadi kubwa ya abiria.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la mjini likionyesha usafiri wa umma na watu wanaotembea. Kuna basi linaloonekana na maandishi Team Petition na Prominent yakiwa yameandikwa mbele yake. Matatu- Basi hili ni la aina maarufu la usafiri wa umma chini Kenya. Magari mengine ya usafiri wa umma yanaonekana kwa umbali upande wa kushoto.

Hii inaonyesha ishara ya usafiri wa umma uwezekano mkubwa wa matatu au basi dogo ambayo inaashiria njia au maeneo yanayohudumiwa. Namba kubwa nne huenda inaashiria namba ya njia au kitambulisho cha ruti fulani ya usafiri wa umma. Majina kama k m t c adams yanaweza kuwakilisha vituo vikubwa au maeneo maarufu.

Hii ni barabara yenye msongamano wa magari huku kukiwa na magari kadhaa yanayohusiana na usafiri wa umma. Magari haya yanaonekana kuwa ni pamoja na mabasi au matatu, ambayo ni njia kuu za usafiri wa umma katika maeneo mengi. Msongamano wa magari unaashiria changamoto za usafiri wa umma katika maeneo ya mjini kama vile kuchelewa na foleni.

Hili ni gari aina la basi ambalo ni mfumo wa usafiri wa umma nchini Kenya. Gari hili ni la rangi ya zambarau. Kando yake tunaona watu wawili ambao wamesimama, mmoja anaweza kuwa ni askari na mwingine ni kondakta au dereva wa gari hili wakizungumza.

Hii ni basi na piki piki ambazo ni aina mbili kuu ya usafiri wa umma. Basi hili linaoonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma wa mjini unaotoa hudumu kwa idadi kubwa ya abiria kwenye njia maalum. Pikipiki iliyo mbele inaashiria usafiri wa boda boda ambao ni maarufu kwa usafirishaji wa haraka na wa kibinafsi.

Hapa tunaona basi la manjano ambayo ni aina maarufu ya usafiri wa umma nchini Kenya ikiwa imesimama. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine wakionekana kusubiri au kuingia kwenye gari. Basi hili limepambwa kwa michoro na maandishi ikiwemo Chicago Bulls na to the world .

Hili ni basi aina maarufu ya usafiri wa umma nchini Kenya. Inajulikana kwa mapambo yake ya kipekee na michoro ya kuvutia kama inavyoonekana. Kwenye upande wa matatu, kuna orodha ya maeneo ikiwemo Muthaiga, AAR Hospitali, Ridgeways na kiambu ambayo yanaashiria njia au vituo vinavyohudumiwa na usafiri huu.

Magari kadhaa ya abiria yanayoitwa matatu yanaonekana ambayo ni uti wa mgongo wa usafiri wa umma nchini Kenya. Matatu moja inatambuliwa waziwazi na jina la Kukena Sacco . Watu wengi wanaonekana wakiingia na kutoka kwenye matatu kuashiria shughuli za kawaida za abiria wanaotumia usafiri huu. Wafanyakazi wa matatu kama vile makanga pia wanaonekana wakihudumia abiria.

Hili ni gari aina ya matatu, ambalo ni gari dogo la abiria linalotumika sana kama usafiri wa umma nchini Kenya. Matatu hii ina jina Tramuk na inaonekana kuwa katika kituo cha barabara yenye shughuli nyingi, karibu na eneo la usafiri kuna biashara kama Guruzana Pharmacy kuashiria kuwa eneo hili ni kitovu cha shughuli za biashara na usafiri.

Hapa tunaona aina mbalimbali za magari ikiwemo mabasi, matatu, lori na magari madogo zote zikiwa ni aina maarufu ya usafiri wa umma nchini kenya zikisafiri kwenye barabara kuu. Tunaona miundombinu ya barabara ikiwemo barabara pana na vizuizi vya barabarani ikionyesha mazingira ya usafiri wa umma katika eneo hili.

Hapa tunaona shughuli za usafiri wa umma, hasaa matatu, karibu na kituo cha mafuta cha Total Energies . Inaonekana kama kituo cha kupakia maabaria au eneo la shughuli nyingi za usafiri. Magari ya matatu yaliyopakwa rangi mbali mbali yanaonekana na watu wanasimama karibu nao, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za bluu, jambo linaloweza kuashiria kuwa ni makondukta au madereva.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma hasa mabasi na matatu. Kuna magari kadhaa yanayoonekana ikiwemo matatu nyeupe na chungwa ambazo ni aina maarufu za usafiri wa umma nchini Kenya. Magari haya yanatumia barabara yenye vichochoro vingi na pia kuna miundo mbinu ya barabara kuu au daraja la juu ikionyesha mtandao tangamano wa usafiri.

Huu ni mfumo wa usafiri wa uma nchini Kenya unaojulikana kama matau. Matatu ni mabasi madogo au magari ya abiria yaliyobinafsishwa sana yanayojulikana kwa mapambo ya kupendeza, michoro na muziki wa sauti kubwa. Tunaona matatu iliyopambwa kwa rangi nyingi ikiwa na maandishi kama Malva na Alchemy.

Bomba kubwa la kijivu linaonekana katikati ya mifereji linaweza kuwa bomba kuu la kusambaza maji safi kwa matumizi ya nyumbani au viwandani. Bomba zingine ndogo, hasa zile zinazofanana na mabomba ya maji taka, zinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa usimamizi wa taka zikibeba maji machafu au maji taka kutoka majengo hadi kwenye vituo vya kutibu maji taka.

Hili ni bomba la PPR ambalo hutumika sana katika mifumo ya usambazaji wa maji safi ndani ya majengo na kwa matumizi ya jumla kutokana na uwezo wake wa kustahimili joto, kuzuia kutu na kutoa maji safi bila kubadilisha ladha au ubora. Yanafaa kwa ajili ya kusafirisha maji ya moto na baridi na hivyo kuyafanya kuwa chaguo bora.

Hili ni tanki la maji la Vectors ambalo ni muhimu katika usambazaji wa maji. Tanki hili linatumika kuhifadhi maji iwe ni kwa matumizi ya nyumbani, kilimo au viwandani. Ni sehemu muhimu ya mifumo ya usambazaji wa maji hasa katika maeneo ambapo maji yanahitaji kuhifadhiwa kabla ya kusambazwa au kuta- kutumika.

Hiki ni chombo ambacho kimejengwa cha kunywea maji kikionyesha mfumo wa usambazaji wa maji kwa mifugo. Maji yanaweza kutolewa kutoka visima, mito, mabwawa au mifumo ya maji ya bomba na kuwekwa kwenye chombo hiki ili ng'ombe waweze kunywa kwa urahisi. Chombo hiki cha kunywea maji kinahakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa idadi kubwa ya ng'ombe.

Hili ni duka linaloonekana kutoa huduma ya maji safi na baridi kama inavyoashiriwa na maneno have a cold na purified . Duka hili linaweza kuwa chanzo cha maji safi yaliyosafishwa ambayo yanaweza kutumika kwa kunywa au matumizi mengine ya nyumbani hivyo kuchangia katika usambazaji wa maji safi kwa jamii.

Hili ni chumba chenye chupa kubwa za maji zilizopangwa vizuri zikionyesha mfumo wa usambazaji wa maji, uwezekano mkubwa kwa matumizi ya kunywa au nyumbani. Hii ni biashara ambayo huwa na pesa nyingi sana ambapo mtu huweza kuwauzia watu maji yanapoisha ,wanaleta chupa zao, na wanapata kupata maji mazuri ya kutumia nyumbani.

Haya ni mabomba ya high-density polythene HDPE ni yenye mistari ya bluu ambayo hutumika sana katika mifumo ya usambazaji wa maji. Mabomba haya ni muhimu kwa kusafirisha maji safi ya kunywa na maji mengine ya matumizi kutokana na usalama wao wa kiafya na kufuata kanuni za usafirishaji wa maji katika maeneo tofauti tofauti.

Haya ni mapomba makubwa ya maji ambayo ni muhimu katika mifumo wa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mapomba kama haya utumika kusafirisha maji safi kutoka vianzo kama vile mito au maziwa hadi maeneo ya matumizi kama vile miji na vijiji. Yanaakikisha maji yanapatikana kwa matumizi ya nyumbani viwandani na kilimo.

Hili ni tanki la maji ambalo linaloweza kusongeshwa ambalo linaweza kutumika katika usambazaji wa maji. Tanki hili linaweza kutumika kusambaza maji kwa wanyama shambani kama vile ng'ombe au mbuzi hasa katika maeneo ambayo hayana vyanzo vya maji vilivyo karibu au vya kudumu.

Hili ni tanki kubwa la maji ambalo ni sehemu muhimu katika mfumo wa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Tanki kama hii hutumika kuhifadhi kiasi kikubwa cha maji mara nyingi yaliotumiwa kabla ya kusambazwa kwa watumiaji. Urefu wa tanki hili huwezesha maji kusambazwa kwa shinikizo la kutosha kwa maeneo ya chini bila kuhitaji pampu za mara kwa mara hivyo kuokoa nishati.

Haya ni mabomba ambayo hutumika sana katika mifumo ya usambazaji wa maji. Mabomba haya yanafaa kwa kusafirisha maji kutokana na sifa zao za kudumu, kunyumbulika, na kustahimili kutu, hivyo kufanya kuwa chaguo bora kwa mifumo ya usambazaji wa maji mijini na vijijini pamoja na umwagiliaji wa kilimo.

Hii inaonekana kua shughuli za ujenzi au uharibifu karibu na daraja ambazo zinawezakua na athari zizizo na za moja kwa moja au za baadaye kwa usambasaji wa maji na usimamizi wa taka.

Hili ni lori lenye mashine ya kuchimba visima inatumika kuchimba visima vya maji ambavyo ni muhimu sana katika usambazaji wa maji. Mashine hii hutumika kuchimba visima virefu ili kufikia maji ya chini ya ardhi. Maji haya yanaweza kutumika kwa matumizi ya nyumbani, kilimo na viwanda hivyo kuchangia katika upatikanaji wa maji safi na salama.

Pipa kubwa la blue linaonekana ambalo linatumika kuhifadhi maji, likionyesha namna maji yanavyoweza kukusanywa au kuhifadhiwa kwa matumizi ya nyumbani au mahali popote pale. Kuna mfuko mweusi wa taka uliowekwa chini ya pipa. Unaashiria ukusanyaji na usimamizi wa taka zinazozalishwa.

Hili ni bomba la jikoni, likimwaga maji kwenye sinki. Bomba hili linaonyesha chanzo cha maji safi ,kinachotolewa kwa matumizi ya nyumbani kama vile kunywa ,kupika na kuosha. Hii ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa maji, unaohakikisha upatikanaji wa maji kwa jamii. Maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba na kuingia kwenye sinki.

Bomba haya yanaweza kutumika kusafirisha maji safi kutoka vyanzo kama vile mabwawa au visima, kuenda kwa watumiaji, au kusafirisha maji machafu kutoka maeneo ya makazi au viwanda, kuenda kwenye vituo vya kutibu majitaka. Yanatumika sana katika mfumo wa majitaka kukusanya na kupeleka maji machafu kwenye mitambo ya kutibu majitaka kabla ya kutolewa kwenye mazingira.

Huu ni ujenzi wa miundo mbinu ya usamabazaji wa maji. Wafanyikazi wanaonekana wakiwa katika eneo la ujenzi wakifanya kazi ya kuweka mabomba makubwa ya buluu, ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji. Mabomba hayo yamewekwa pamoja na vali zake. Ni muhimu katika kusafirisha maji safi, kutoka chanzo hadi watumiaji.